Juu ya kabati kuna faili kadhaa zilizorundikwa. Faili la samawati linafunga mkusanyiko huu likifuatwa na kijani kibichi, nyeupe na nyeusi. Baadhi ya faili zimefungwa kwa kamba.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti. Amevaa koti jekundu na suruali nyeusi. Anatabasamu pana usoni. Amevalia viatu vya mchezo. Badala ya miguu ana miguu bandia ya kisasa iliyounganishwa kwa mfumo wa chuma.

Jengo refu la shule limetengenezwa kwa matofali. Lina paa la bati ya chuma, madirisha yenye nondo na milango ya samawati. Kuta zimepakwa rangi ya njano na michoro ya kielimu imechora juu yake.

Wanaume wanane wamesimama na kuketi ndani ya chumba, wengine ni wenye viti vya gurudumu. Mmoja amevaa glavu za ndondi za samawati na wengine wamevaa nyekundu. Wanaume hawa ndio wasimama nyuma yao na mmoja ameketi katikati.

Mwanariadha mlemavu wa macho kutoka Kenya, kimani anashinda mbio akifunga mkono ametumia kipindi cha muda mfupi kabla kumshinda mwanariadha mwenzake. Mwanariadha wa Brazil Santos amechoka nyuma yake.

Mwanamke mchezaji amesimama uwanjani akiwa na magongo ya kutembea. Amelalia magongo mawili na amevaa jezi ya kenya. Miguu yake yote inaonekana kua na ulemavu, ameketi uwanjani na mpira wa miguu umewekwa mbele yake.

Jengo la nyumba lenye paa la vigae, sehemu yake ina gumzo zilizobeba paa la mtaru, eneo lote la nje lina nyasi iliyopandwa, kuna uzio wa matofali unaozunguka nyumba, miti na mimea mbali mbali imepandwa ndani eneo.

Mwanaume amevaa shati la miraba, fulana ya kijivu na suruali ya jeans . Amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Ameshikilia magurudumu kwa mkono mmoja. Juu ya mapaja yake kuna vitabu vikubwa, anatazama pempeni sehemu ya uso wake huonekani vizuri.

Kwenye ubao kuna herufi za alfabeti zilizochorwa kwa herufi kubwa chini yake kuna mapambo mekundu yenye maneno kando yake kuna picha ya katuni zilizobandikwa.

Jengo la ghorofa tatu linaonekana kwa mbele. Kila ghorofa ina milango ya rangi nyekundu na madirisha ya vioo. Kuna matusi ya chuma meusi yanayozuia kuanguka. Miti michache imepandwa kwenye ua mbele ya jengo.